Watu wameketi kwa mpangilio wakisubiri kuhudumiwa. Wamevalia barakoa kama hatua ya tahadhari ya kiafya. Mtu mmoja amesimama mbele yao akiwa katika nafasi ya kutoa maelekezo au mashauri muhimu. Anaonekana kuchukua jukumu la kuongoza au kuelekeza shughuli inayoendelea.

Mtoto mchanga amelazwa kwenye kitanda. Kitanda kimefungwa na neti ya kuzuia mbu. Mtoto amemnyoshea mkono, msichana, anayecheza naye na kumtuliza. Amevaa sare za kazi za samawati.

Kliniki ya rununu iliyowekwa tayari kwa huduma kuna gari jeupe linalovuta trela kubwa trela hilo lina madirisha na inaonekana kuwa na vifaa vya kutoa huduma za afya, hii ni ishara ya huduma za afya zinazofikishwa kwa jamii katika maeneo ya mbali au yasiyo na vituo vya afya vya kudumu.

Kliniki ya kuhama imetengenezwa katika uwanja. Watu wameketi kwenye viti vya plastiki wakisubiri huduma za afya. Mtaalamu wa afya aliyevalia koti jeupe na barakoa amesimama mlangoni tayari kuwahudumia wagonjwa. Juhudi hizi zinaonyesha namna huduma za afya zinazofikishwa kwa jamii zilizo pembezoni.

Watu wamekusanyika nje ya gari jeupe wakishiriki zoezi la kiafya la kijamii. Viti vya plastiki vimepangwa na mezani kuna vifaa vya matibabu huku mhudumu wa afya akichukua presha ya mmoja wa washiriki. Hii inaashiria kliniki tembezi au shughuli ya kuhamasisha shughuli za afya katika kijiji.

Wanawake wawili wameketi mbele ya meza yenye chupa za plastiki, dawa mbalimbali na karatasi ya tishu. Wanaonekana kushiriki shughuli ya afya ya kijamii. Mkono mmoja wenye glavu, unaonekana ukifanya kazi karibu nao. Maaanthari inaashiria jitihada za kuwafikia wanajamii kwa huduma za msingi za afya.

Afisa wa afya aliyevaa koti la samawati, lenye maandishi na nembo, pamoja na barakoa, amesimama akizungumza na kikundi cha wanawake, walioketi kwenye mawe au vifaa vingine, eneo lililojaa taka.

Jumba la kuwatibu wagonjwa limetengeneza katika tuvuti ya afya. Madaktari na wauguzi wamevalia barakoa wanawasaidia wagonjwa waliokuja kutafuta matibabu. Shughuli hii huwezesha uhamasishaji wa afya katika vijiji tofauti.

Gari aina la matatu lina rangi ya kijani na nyeupe. Gari hili linatumika katika uhamasishaji wa afya na shirika linaoitwa Cure. Kando yake kuna masanduku mawili meusi.

Zana mbalimbali za meno zimepangwa kuzunguka mchoro wa jino katikati. Kuna kioo cha meno, kichokonozi cha meno, kisafishaji cha meno na sindano. Sindano hutumika kutoa dawa ya ganji kabla ya matibabu. Kioo cha meno husaidia kuona maeneo ya ndani ya mdomo ambayo ni vigumu kufikia.

Ndani ya mdomo wa mtu kuna meno na fizi zinazoonekana kwa uwazi, lakini meno yake ya mbwa hayapo katika nafasi zake za kawaida. Mikono iliovaa glavu imeshika mdomo wazi, ikito nafasi ya uchunguzi au upimaji wa kiafya.

Meno ya mbele yamefunuliwa kwa karibu yakionyesha safu ya meno nyeupe yenye mpangilio mzuri. Brush ndogo imeshikiliwa kwa ustadi ikipakwa dutu maalum juu ya jino la mbele. Kemikali inayoweza kuwa ya kung'arisha au kutibu uso wa jino.

Meno ya juu ya mtu hasa meno makuu ya mbele yenye mwanya mkubwa. Kuna viashiria vya kuharibika kwa meno. Rangi ya manjano na madoa ya kahawia, ulinganisho usio wa kawaida wa meno, meno ya chini yanayoonekana yakiwa na msongamano au mwelekeo usio wa kawaida.

Mdomo umeshikiliwa wazi kwa kifaa maalum cha daktari ya meno. Likifungua mwonekano wa meno ya juu na ya chini. Meno yamepangika kwa msongamano mkuu mengine yakiwa yamepindana au kuingiliana. Fizi na ulimi zimejitokeza kwa uwazi zikionyesha hali ya ndani ya kinywa.

Hili ni tukio la dharura. Usiku wenye operesheni ya kuzima moto na magari kadhaa ya zima moto yaliyosheheni vifaa na bomba za maji zilizoelea ardhini iliyolowa. Majengo ya ghorofa yanaonekana nyuma yakidokeza kuwa huenda moto huu unahusisha jengo la makazi au biashara.

Vipande vya bati vilivyo pinda kwa nguvu vimetapakaa arthini vikiwa na mchanganyiko wa rangi nyekundu na fedha. Nyumba iliyo nyuma inaonekana kuadhirika paa Lake likiwa na uharibifu unao ashiria kupasuka au kungolewa kwa sehemu zake.

Soko limejaa mboga ya aina tofauti karoti, nyanya, pilipili, kabichi, njegere, viazi, vitunguu, biringanya na matunda kama tofaha wa kijani limepangwa kwa ustadi katika mikoba kreti na vikapu vilivyowekwa mezani.

Kikombe cha maji kimejazwa hadi ukingoni. Kiasi kwamba hata mtikisiko mdogo unasababisha maji kumwagika. Matone yanaruka kwa kasi, yakitawanyika hewani kama mvua ndogo ya ghafla. Mwangaza wa mazingira unadondokea juu ya uso wa maji.

Mchuvuo mmoja wa kuvutia anaonekana akielea kwa utulivu. Amevaa suti ya kuogelea ya kisasa inayomkumbatia mwili wake kwa ustadi ikimlinda dhidi ya baridi ya bahari. Nyuma yake samaki wa rangi mbalimbali wanacheza kwa mdundo wa bahari wakipita kwa kasi na madoido.

Skrini ya simu inaonyesha jengo la huduma za afya. Pengine ni kliniki au hospitali ya kijamii. Mandhari ya jengo limepakwa rangi ya samawati na nyeupe. Kunayo mhudumu wa afya anaye wahudumia wagonjwa.

Hiki ni chumba cha kuchukua eksrei kwenye kituo cha afya. Mhusika mmoja amesimama mbele ya mashine akiwa amevaa shati jekundu na suruali ya waridi. Huenda anajiandaa kupigwa picha ya kifua. Kuna paneli ya udhibiti ukutani yenye vitufe na ishara za tahadhari ikiashiria utunzaji na usalama wa kitabibu.

Ofisi ya daktari imepangwa viti viwili vyeusi, moja ya kiplastiki nyeupe na meza nyeupe ya mbao. Juu ya meza, kuna mbao ya kikahawia, kitabu cheusi na mashine iliyo na muundo wa bakuli kubwa nyeupe. Kwenye ukuta kuna chati nne na nyuma kuna dirisha.

Mazingira ya maabara yenye uratibu wa hali ya juu ambapo kuna chuma maalum cha kupitisha vifaa. Mlango wa chuma hicho uko wazi na ndani yake kuna trei yenye kifaa cheupe chenye muundo wa gridi. Huenda ni kifaa au sampuli inayohitaji kushughulikiwa kwa uangalifu mkubwa.

Hiki ni kifaa cha tiba, kikiwa juu ya meza ya mbao. Kinatumika kutoa msukumo wa umeme mdogo kwenye mishipa ya ngozi, kwa ajili ya kupunguza maumivu au kuchochea misuli. Kina nyaya kadhaa, zikiwemo za nguvu na nyingine za kuunganisha pedi za umeme kwenye mwili.

Kifaa cha kieletroniki cha kupima shinikizo la damu, kimewekwa pamoja na mkanda wa mkono na bokisi lake la kifunganishio. Kifaa chenyewe kina sikirini ya kuonyesha matokeo. Mkanda wa mkono umechorwa maelekezo ya namna ya kuvalia.

Vifaa vya matibabu vimepangwa kwa uangalifu vikiwemo kifaa cha kupima shinikizo la damu kwa mgonjwa. Kifaa hiki kina mipira iliyounganishwa kwenye sehemu mbalimbali. Mazingira yanaonekana ya kitaalamu yakitoa taswira ya chumba cha kliniki au sehemu ya kuhifadhi vifaa vya huduma vya afya.

Vifaa vya kusaidia kutembea ikiwemo magongo ya mkononi na sura ya kutembelea. Vipo ndani ya chumba. Kando yao kuna kiti cheusi. Ukuta wa chuma umechorwa rangi ya samawati. Mandhari yanaashiria sehemu ya huduma ya afya au eneo la uangalizi wa ulemavu.

Kifaa hiki hutumika hospitalini kupima hali ya presha ya damu ya mgonjwa. Daktari huweka sehemu ya juu ya mkono na kufunga vizuri kisha kubonyeza ili kurekodi hali ya damu.

Kibuyu cha lita tano kimebeba dawa. Dawa hii hutumika katika upasuaji na kupeana huduma ya kwanza. Linalo karatasi lililoandikwa maandishi na kupeana maagizo.

Chupa ndogo ya dawa yenye lebo Bluvax imebeba chanjo ya virusi hai vilivyolegezwa kwa ugonjwa wa blue tongue kwa ajili ya kondoo. Taarifa za mawasiliano zimeandikwa kwenye lebo.

Kifurushi cha dawa kimeandikwa kwa maandishi meupe juu ya mandhari nyuma ya rangi ya waridi. Dawa hii hutumika kupunguza maumivu na homa inayotokana na matatizo kama vile maambukizi ya ututoni, mafua, chanjo, maumivu ya kichwa na maumivu ya sikio.

Kifurushi cha dawa kimewekwa pamoja na chupa ndigo ya kiwevu yenye ujazo wa milimeter hamsini. Jina la dawa limeandikwa kwa maandishi makubwa likiambatana na maelezo kuhusu matumizi yake katika kutibu hali ya kuvimba mwili.

Watu wawili wamesimama juu ya kilele cha mlima Kilimanjaro wakishikilia bendera yenye rangi za upinde wa mvua. Mbele yao kuna kibao kikubwa chenye maandishi. Pembeni mtu mmoja amesimama mbele ya mandhari ya barafu akiwa ameshikilia bendera ya rangi za upinde ishara ya mashirikiano au maidhimisho ya mafanikio kibinafsi.

Mtoto mchanga amelazwa katika hospitalini. Daktari amevalia kinga mkononi anamdunga sindano. Kunayo mabomba ya hosi ya n i b p ilio karibu na kitanda.

Hili ni tukio la kitabibu kwenye kitengo cha watoto wachanga kwenye hospitalini. Watoto wachanga kadhaa wamelala kwenye vitanda vya plastiki vilivyowekwa kwa safu wakiwa wamefunikwa kwa blanketi. Mtu mmoja amevaa shati jeupe akiwa na daftari au jalada akichunguza na kuandika taarifa.

Ndani ya wodi ya uzazi. Muuguzi aliyevaa barakoa anamhudumia mama aliyelazwa akionyesha hali ya uangalizi na kujali. Karibu naye, mwanafunzi wa udaktari aliyevaa sare ya kitaalamu anazungumza na mama aliyebeba mtoto mchanga. Vitanda vimepangwa kwa mstari mmoja.

Mtoto mchanga ameshikiliwa kwa uangalifu, huku mtaalamu wa kiafya aliyevalia glavu akimpa chanjo au matibabu ya moja kwa moja. Watu kadha wameketi kwenye viti vya mbao upande wa nyuma wa kisubiri huduma zao kwa utulivu.

Kidole ndogo cha mtoto kinaonekana kupakwa rangi ya zambarau kwa kutumia kalamu ya wino ya bodi na muuguzi. Hili hufanywa mara mingi baada ya mtoto kupewa chanjo cha jumla ama kupokea matibabu.

Mikono imefunikwa na povu la sabuni ikioshwa kwa maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba jeupe lenye kishikio la samawati. Maji yanadondoka moja kwa moja kwenye ndoo yenye mduara wa samawati iliyowekwa chini ya bomba kwa ustadi.

Ndoo ya samawati iliyoundiwa mtoaji, imeekwa kwenye kifaa cha kusimama. Bomba la maji liko kwenye ndoo, besheni limewekwa kwenye kifaa hicho. Sabuni ya kunawa mkono iko kando ya besheni.

Mshiriki wa mashindano ya mbio amelala juu ya uwanja. Anaonekana kushika mguu wake wa nyuma kwa maumivu, dalili ya jeraha la ghafla ka mvutiko wa misuli au kuumwa kwa neva. Amevaa sare nyekundu ya michezo yenye namba mgongoni, viatu ya kukimbia na mtazamo wake umeinamia kwa uchungu.

Mchezaji amelala juu ya uwanja akishika mguu wake kwa maumivu kama ishara ya kuumia wakati wa mchezo. Sare yake ya mchezo aliyoivaa inaonyesha kwamba alikuwa kwenye harakati za ushindani au mazoezi. Uso wake umebeba maelezo ya uchungu.

Mwanariadha amelala chini ya uwanja wa michezo akishikilia kichwa kwa ishara ya maumivu. Mtu mwingine aliyevalia stetheskopu akimshughulikia kwa kumkunja mguu kwa uangalifu. Koni ya samawati imewekwa karibu ikiashiria eneo la mazoezi au mafunzo.

Huu ni mguu uliovimba sehemu ya mbweni ya mguu. Majeraha haya hutokana na mguu kuumia au kuchezuka. Uvimbe unaoambatana na uchungu mkubwa, joto, rangi kuwa ya zambarau na samawati, mguu huwa na maumivu makali unapobanwa.

Daktari aliyevalia koti nyeupe la maabara anakagua mguu wa mgonjwa na kufanya utambuzi. Daktari anachora kwenye mguu wa mgonjwa, kuashiria sehemu inayohitaji ukaguzi. Kwenye kitanda cha wagonjwa kuna boksi nyeupe na makaratasi.

Kichaka cha mimea chenye majani mabichi ya kijani yanayojulikana kutumika katika tiba za jadi. Mimea hii imekua kwa karibu sana kiasi kwamba matawi yake hayaonekani kwa urahisi; yamejificha chini ya wingi wa majani.

Mmea mrefu wenye majani makubwa ya kijani kibichi, huenda ni mgomba kutokana na umbo na ukubwa wa maĵani yake. Mandhari ya nyuma inaonyesha mimea mingine ya kijani na sehemu ya jengo lililofunikwa na majani.